Shamba la vitunguu likiwemo mkulima katikati yake, akionyesha baadhi ya vitunguu kuashiria vishaiva na tayari kwaajili ya kupelekwa sokoni ili aweze kuingiza kipato.

Zao la migomba linalotunzwa na mkulima kwa kumwagiliwa kwa mfumo wa maji wa kisasa, huku wakisubiri liweze kuuza ili aweze kuuza ndizi kwa ajili ya kujipatia kipato chake kibinafsi.

Samaki waliohifadhiwa katika chombo cha glasi chenye mimea asilia ndani yake ili waweze kuzaliana, na kuuzwa kwa ajili ya kuingiza kipato kwa ajili ya mjasiriamali.

Msitu wa kitropiko wenye mandhari ya kijani ya kuvutia, uliotawaliwa na miti mikubwa kwa midogo, pamoja na vichaka na mapango yanayovutia yaliyopambwa kwa maua na nyasi za aina tofautitofauti.

Vifaranga waliototoleshwa kupitia mashine wamehifadhiwa sehemu moja kwa wingi wao. Kwa kupewa chakula pamoja na maji ili kuweza kukua na kupata afya ili kuwa tayari kuuzwa.

Shamba la nyanya lililojaa nyanya zilizoiva, zilizo tayari kupelekwa katika kiwanda, ili kuchakatwa kutengeneza bidhaa tofauti tofauti, zitakazo zalishwa kupitia zao hilo.

Mizinga ya nyuki iliyowekwa katika miti na mkulima ili aweze kuvutia nyuki ndani yake ili aweze kuzalisha zao la asali.

Mbwa wawili waliofungiwa katika banda lililo zungushiwa nyavu likizungukwa nje na bustani yenye majani na maua. Mbwa hao wahifadhiwa katika sehemu hii ili kusubiri matibabu.

Sehemu ya wanyama wanaokwenda kutibiwa wanahifadhiwa, wanawekwa kwenye mabanda ambayo juu ya mabanda, yanaandikwa jina la mnyama ili kuweza kumtambua ni mnyama wa aina gani aliyohifadhiwa katika banda hilo.